Mazingira mazuri ya uwanja wa michezo wa shule za awali pamoja na madarasa kukiwa na bembea za aina mbalimbali vyupa vidogo vya kuchezea pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani zinazosaidia au kumkinga mtoto pindi anapoanguka asiweze kuumia.

Shule ya msingi lenye jengo kubwa la ghorofa mbili lililo na vioo vidogo pamoja na milango, inayotumika kama madarasa nje kukiwa na bustani nzuri yenye mauwa ya rangi ya kijani yaliyopandwa.

Mwalimu wa shule ya msingi, akiwa amesimama mbele ya darasa akifundisha somo la hisabati kwa wanafunzi walioketi katika madawati waliovaa sare za shule yenye mashati meupe.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi, yenye madarasa yenye ghorofa, pamoja na Ngazi kwaajili ya kupandia katika madarasa yaliyoko juu.

Somo la kiingereza likiwa linafundishwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi, linalohusiana na siku za wiki ambayo ni; jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi zikiwa zimeandikwa katika vibandiko kwa lugha ya kiingereza.

Mazingira mazuri ya shule ya sekondari yenye madarasa yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma pamoja na mabati ya rangi ya kijani, ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu zikiwa na sare za shule zimewekwa ili zikauke.

Mazingira ya chumba cha bweni la shule sekondari kukiwa na vitanda vya chuma vilivyo unganishwa cha juu na cha chini, vikitandikwa mashuka meupe pamoja na meza ndogo yenye viti kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wa vyuo vikuu, wakiwa wameketi darasani wakijisomea, mezani kukiwa na kompyuta mpakato, simu janja, madaftari pamoja na kalamu.

Mkufunzi akiwa anatoa somo au elimu kwa wanafunzi wa vyuo walioketi katika viti, wakimsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachoambiwa katika makaratasi au daftari wakitumia kalamu.

Mkufunzi akiwa amesimama mbele akitoa elimu kwa wanavyuo walioketi katika viti vilivyojipanga kwanzia sehemu ya chini, kupanda ngazi hadi sehemu ya juu.

Wanafunzi wa jinsia tofauti wa vyuo vikuu wakiwa wameketi wengine wakisimama, wakifanya majadiliao ya kile walichokisoma kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani, simu janja, madaftari pamoja na kalamu.

Mkufunzi wakike akiwa anatoa somo kwa wanafunzi wa chuo kikuu walioketi katika viti, mezani kukiwa na kompyuta ,madaftari, chupa za maji pamoja na kalamu za kuandikia.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa wameketi katika madawati, ndani ya darasa kubwa, wakimsikiliza mkufunzi anayewafundisha, na kuandika kile wanachofundishwa katika madaftari, wakitumia kalamu.

Wanafunzi wa vyuo vya ufundi wakiwa wameketi katika darasa la kupewa mafunzo ya utengenezaji wa kompyuta za mezani, pamoja na namna ya kutumia, wakitumia vifaa mbalimbali vya kupima umeme pamoja na kufungulia kompyuta hizo.